Watano wa waandishi wa habari au taarifa ya kisiasa inayotolewa na kundi la viongozi wanaohusiana na chama cha kisiasa cha ODM nchini Kenya, jina ODM limeandikwa kwa herufi kubwa mbele ya habari ikiashiria kuwa tukio hili ni la chama hicho, ODM ni chama kikuu cha siasa.

Kikosi cha wachezaji wa raga, waliovalia jezi nyekundu, lenye maandishi ya Kenya wakisherehekea ushindi, wameinua kombe la kipeke lenye sanamu yenye ndovu wawili, walioko juu ya mbalawa ni maarufu kwenye mashindano ya raga barani Africa.

Kibanda cha maua ya njano yenye maandishi ya jina Millicent Omanga na maneno Mama Miradi. Watu kadhaa wamesimama karibu na kipanda hicho. Baadhi yao wamevaa mavazi ya njano zenye nembo na maandishi yanaofanana na yaliyoko kwenye ua vuli. Kuna kikombe na vitu vingine vidogo meza.

Wanaume na wanawake wakiwa kwenye kikao cha Huduma Center. Mtu aliyevaa suti ya blue anaonekana akiongea au kutoa maelezo kwa kundi la watu waliokaa na kuzikiliza watu waliokaa wamevaa fulana nyekundu iliyo na label ya huduma.

Watu watatu wameketi mezani mbele ya computer kwenye mazingira yanayoonekana kama ofisi ya kandarasi watu hao wameelekeza macho yao kwenye screen ya computer , mezani kuna keyboard na vifaa vingine vinavyohusiana na matumizi computer mandhari inayoonyesha shughuli ya.

Watu wanne walio ndani ya hema jeupe lenye kuta za plastiki lenye madirisha ya wavuu Wawili wao wamevaa fulana za kijani zenye mistari ya kung'aa na barakoa, inaashiria kuwa wanaweza kuwa wanafanya kazi ya usalama au kusaidia katika shughuli rasmi. Mtu mmoja aliyekuwa mbele yao.

Na mashabiki wa mpira waliovaa jersey ya njano iliyoandikwa Tusker jina la timu ya mpira wa mguu wanaoshiriki ligi kuu ya kenya Tusker FC wamekusanyika pamoja labda kwenye uwanja wa mpira wakati wa mechi wakiwa wamesimama na kuonekana kushangilia .

Watu watano waliovaa rasmi kana kwamba katika shughuli ya kikazi au hafla ya kiserikali, mbele hapo kuna mwanaume aliyevaa suti nyeusi anaonekana ameshikilia kifurushi au kitu ya rangi nyeupe hapo mbele kuna mwanamke aliyevaa.

Kikosi cha wachezaji wa mpira wa miguu soka, waliokuwa uwanjani baada ya mechi, wamevalia jezi ya rangi nyeusi yenye mistari ya machungwa huku wengine wakiwa na makoti ya mazoezi dhidi juu ya jezi zao.

Ni ofisi za huduma inchini kenya kituo kinacho toa huduma mbalimbali za serikali kwa wananchi kutoa na mapango yame pampwa kwa rangi za kitaifa kijani nyekundu na nyeupe ikiwa na maandishi kama kuendeleza huduma bora

Mchezo wa mpira wa vikapu basket ball wakiendelea ndani ya ukumbi wa michezo, kuna wachezaji wawili wako katika mmoja amevaa sare ya rangi ya blue akiwa na mpira akijaribu kupiga pass au kuendesha mpira na mwingine amevaa sare nyeupe akijaribu kumzuia.

Tukio la usajili au utoaji huduma kwa umma. Kuna meza yenye kitambaa cha kijani ambayo imepangwa wima, juu yake kuna karatasi na vyumba vya kimataifa. Watu walioketi nyuma ya meza wamevaa barakoa na fulana rasmi baadhi zikiwa na nembo na wanaonekana kuwa na nafasi ya kuwahudumia washiriki fulani.

Tukio la umma lenye mkusanyiko mkubwa wa watu linawezekana mkubwa ni mchezo wa mchezo tamasha au sherehe ya kitaifa inayofanyika kwenye uwanja wa michezo au uwanja wa kitaifa. Watu wawili wa mbele safe mtu wa kushoto amejipanga selfie akiwa kwenye uwanja anavaa koti nyeupe la michezo.

Mwanamke aliyekaa kwenye kiti vya ofisini mbele ya kipaza sauti wakiwa wamevalia suti sauti ya rangi ya blue na kufua shanga la lulu mbinguni. Nyuma yake kuna alama za tume ya huduma za mhakama. Jambo linaloonyesha kuwa tukio hili ni mkutano rasmi au kikao cha kiserikali kitaasisi. Mwanamke anaonekana kuwa katika mahojiano au.

Kundi la watu waliovaa mavazi rasmi wakiwa katika tukio la kisiasa, kielimu au kiserikali. Watu hawa wanaonekana wakifurahia tukio, labda usinduzi wa ripoti, mkataba au mafanikio ya pamoja. Mazingira ya tukio, tukio linaonekana kufanyika mbele ya jengo rasmi.

Kuna watu walio waliovalia mashuka ya rangi ya blue yenye maandishi ya PNU Party of National Unon na nembo ya chama hicho wengine pia wamevaa kofia za blue zenye nembo sawa. Watu hawa wameshikana pamoja wakiwa wameshika glasi ya kunywea kuonekana.

Uwanja wa michezo ukiwa na mbio ya riadha ukiendelea kuna wachezaji kwenye mstari wa mbio, kuna watu wengi wamekaa majukwaani wakishuhudia mashindano, pia kuna waamuzi wa kocha wanapiga picha karibu na uwanja kuhakikisha mashindano yanaendelea.

Watu wawili wakiwa ndani ya kituo cha Huduma centre . Mmoja wao ni afisa aliyevaa suti na anaishikilia daftari au karatasi kuonekana kuandika au kuchukua taarifa huku mwengine akiwa pembeni yake kumwelekeza au kumweleza jambo.

Mkutano rasmi wa kijamii au serikali ambapo watu kadhaa wamekusanyika ndani ya ukumbi wa mkutano katika tukio hilo. Mwanaume na mwanamke wanapeana mikono kwa heshima ishara ya salamu au kuabiriana katika mazingira ya kitaaluma au kikazi.

Hafla rasmi ya kuapishwa kwa kiongozi wa kitaifa mtu aliye katikati amevaa suti na tai ya mganjo anainua mkono wa kulia huku akishika kitabu kinachoonekana kuwa katiba au bibilia ishara ya kuwa mwaminifu kwa taifa upande wake wa kushoto kuna mwanamke rasmi aliyevaa vazi la.

Watu wakiwa katika foleni mbele ya dirisha la kuhudumia katika eneo linalofanana na ofisi ya serikali, benki, au mahakama. Kuna watu waliovaa mavazi ya kawaida na wengine mavazi ya kidini. Wamesimama kwa utaratibu mbele ya dirisha ambalo lina baraza la mbao.

Watu waliokusanyika kwenye eneo la wazi chini ya mti ambapo kwa meza ya huduma imewekwa . Watu wawili waliokaa mezani mmoja wao akiwa amevaa skati nyeusi wanaandika kwenye makaratsi kana kwamba.

Watu wengi waliousanyika kwenye uwanja wakiwa wamekaa na wengine wamesimama, wakiwa wamevalia mavazi ya michezo na wakionekana kuwa na hamasa kubwa, maandishi makubwa ya nyuma yanayosomeka stadium , na nyuma, na sehemu ya mbele ikiashilika jina la uwanja huo.

Watu kadha wakiwa kwa eneo linalo fanana na ofisi au kituo cha huduma. Kuna meza au kaunti ambapo mtu ni upande wa kushoto ambapo amevaa jaketi anaonekana akihudumia watu wengine waliokumstari .Watu waliokuwa upande wa kulia wanaonekana wakishika karatasi na kuandika ishara kuwa wanaweza kujisajili.

Mfumo wa usambazaji wa maji ambapo bomba kubwa la plastiki rangi ya kijani linalovuka juu ya mto au mfereji wa maji unavuka juu ya sehemu yenye maji ambayo huenda ni mto au mfereji una changanyika chavali.

Bunda nyingine za kadi za utambulisho zilizopangwa juu ya meza. Kadi hizo zinaonekana kuwa vitambulisho vya taifa au vya mpiga kura kutokana na muundo wake unaojumuisha picha ya mtu upande wa kushoto wa kila kadi.

Picha inayoonyesha watu walio vaa mavazi mekundu na kofia nyekundu wakiwa wameketi pamoja katika mkutano au hafla ya kisiasa. Watu hao wanaonekana wakitazamana na kujadiliana jambo huku rangi nyekundu ikitawala umati ulio nyuma ya pia.

Mtu aliyesimama barabarani kwenye eneo la maegesho akiwa anashikilia karatasi na kijitabu cha buluu mkononi mwake. Amevaa suti la rangi ya giza labda kijivu au buluu na suruali nyeupe, viatu vyake ni vya mchezo.

Kikao cha mafunzo au mkutano wa kikazi, mtu aliyevaa suti ya rangi nyepesi anasimama mbele na akizungumza kikundi ya watu waliokaa anaonekana anawasilisha au kutoa maelekezo kwa watu walioketi wanaskiliza kwa makini, baadhi yao wamevaa sare ya kazi.

Kwenye ofisi ya serikali ambapo huduma za vyeti vya kuzaliwa na kufa zinazotolewa Kuna wafanya kazi wawili wameketi mezani wakiwa na computer mbele yao kwenye sehemu ya mbele ya meza

Bango au tangazo la Nairobi International Trade Fair , tukio maarufu la maonyesho ya biashara linalofanyika kila mwaka jijini Nairobi, Kenya. Ikiandaliwa na Agriculture Society of Kenya . Maandishi ya Nairobi International Trade , hii ni hafla kubwa ya maonyesho ambapo mashirika mbalimbali ya serikali na binafsi huonyesha bidhaa.

Watu wakiwa kwenye eneo ya huduma ya umma, huenda ni kituo cha usajili au afya. Kuna meza yenye kitambaa cha kijani ambapo watu waliokaa nyuma yake wamevaa barakoa na wanaonekana kama wahuduma au wahuduma wa afya.

Sehemu ya mji wa Nairobi, Kenya hususan nje ya jengo la posta ya Kenya, ni nembo ya Nairobi GPO-General post office , maelezo muhimu kwenye picha, pikipiki bodaboda, zingine zimekita nje ya jengo baadhi zikiwa na maboxi ya kubeba mizigo kuonyesha huduma za usafirishaji au delivery kusafirisha mizigo au vihurufi.

Kikundi cha vijana waliovaa sare ya michezo za rangi ya kijani na manjano wakisherehekea wameinua kombe la ushindi juu ya vichwa vyao na wanaonekana wenye furaha kubwa mmoja wao anashikilia mpira wa volleyball .

Shabiki wa timu ya soka ya Bandari FC akiwa uwanjani. Mwanamke aliye katika jezi ya blue yenye maandishi Bandari FC , naye amefunga skafu ya timu hiyo juu ya kitchwa yake kwa furaha. Anaonekana kutabasamu, ishara ya ushabiki na kufurahia tukio la.

Meza ndefu iliyowekwa nje ya jengo, ambapo watu wamekaa wakienda kuhudhuria usajili au kijaza kitu wa taarifa pale wakiwa wote kuna na wanawake waliovalia fulani na fulana ya usalama reflector ya manjano wanaoonekana kama wahudumu au maafisa wa.

Mechi ya kandanda mpira wa miguu ukichezwa kati ya timu mbili, mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya rangi ya machungwa, na blue anayeonekana akielekea hisia labda ni kukata tamaa, hasira au maumivu, wakati mwingine akiwa pembeni aliyevaa jezi ya blue na suruali nyeupe.

Watuwakiwa katika counter ya huduma ya serikali kuna mfanyikazi wa serikali aliye vaa sharti jeupe lenye mkono ya rangi nyekundu akiwahudumia wateja akitumia kompyta na vifaa vingine vya ofisini. Meza iloyo mbele yao imeandikwa maneno. Watu wawili waliokaa mbele ya meza.

Waliotabasamu na kushikana mikono kwa furaha kanakwamba wanaadhimisha jambo fulani au kutoa ishara ya mashikamano. Mtu wa kulia amevaa jaketi nyekundu lenye mikono meupe. Mtu wa kushoto amevaa vazi lenye michoro ya rangi.

Ndani ya kituo cha Huduma Centre . Kuna wafanyikazi walovalia sare ya huduma, shati nyeupe yenye kanda nyekundu wakihudumia wanaanchi. Watu wameketi kwenye viti mbele wakifanya kazi kama kurekodi au kuingiza taarifa.

Mwanamke aliyevaa nguo za rangi nyekundu anaonekana kwa mzito na huko. Ameinua kidole kana kwamba anatoa maoni au hoja muhimu. Nyuma yake kuna kundi la watu waliovaa kofia nyekundu zenye maandishi. Tuko pamoja na mavazi ya rangi.

Kikundi cha watu waliovaa jezi ya kijana wakisherehekea au kushiriki kafra ya mchezo au gwaride. Wengi wao wamevaa jezi ya mchezo yenye nembo ya Sportpesa na rangi ya kijana. Mtu mmoja anashikilia ngoma ndogo za kitamaduni.

Eneo au tukio kubwa la kitaifa linalohusisha watu wengi waliokusanyika kwenye uwanja au duka kubwa. Mtu aliye mbele ndiye anayevutia macho zaidi kwa mavazi na msisimiko alio nao.

Tukio la maonyesho ya kiteknolojia, au usiduzi wa mfumo wa kidatajali, ambapo mtu mmoja aliyevaa suti ya kijivu anayoelezea kitu kinachoonyeshwa kwa kompyuta kwa kundi la watu waliokusanyika, amevaa suti ya kijivu na shati la pink .

Pasipoti ya Jamhuri ya Kenya, sehemu muhimu za hati hii kama vile majina binafsi, nambari ya pasipoti, terehe na taarifa nyingine nyeti vimefutwa kwa mstari mweusi kwa madhumuni ya faragha. Kuna sehemu yenye maandishi yanayoonyesha taifa la Urai Kenya pamoja na picha ya mmiliki wa pasipoti.

Mkutano unaoendelea uwanjani, wachezaji wawili wanacheza na mpira ulii angani. Mchezaji aliyevaa mavazi ya njano na kijani anaonekana akiruka na kupiga mpira kwa nguvu kuna mwingine aliyevaa sare nyeupe anaonekana kujaribu kuwatandika au...

Mechi ya kandanda inayochezwa kati ya timu mbili maarufu nchini Kenya, mchezaji wa jezi ya buluu na nyeupe anaonekana kuchezea timu ya FC leopards moja ya vilabu kongoa na maarufu nchini Kenya, mchezaji wa jezi ya kijani anaonekana kuchezea Gor mahia , pia ni klabu kubwa na maarufu sana nchini Kenya.